Kabati au rafu za nguo zilizopangwa kwa ustadi kwa ndani ya duka au chumba cha kuvalia. Nguo hizi ni za aina mbalimbali zikiwa zimekunjwa vizuri na zingine kuning'inizwa kwenye vining'inizo.

Rafu ya kisasa yenye rangi nyeupe, zilizopangwa kwa mtindo mmoja zikibeba bidhaa mbali mbali. Bidhaa hivi ni pamoja na mikoba ya wanawake, glasi za jua na vitu vingine vya mapambo au vifaa.

Duka la nguo linaloitwa Zoya likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibweta na kamba za kuninginiza. Kuna nguo za kike na za kiume baadhi zikiwa zimewekwa kwenye moniq . Ndani ya duka kuna taa zinazotoa mwangaza mweupe unaong'arisha nguo.

Duka kubwa la kuuza nguo lilio na mistari ya racks zilizosimama wima au vibanda vya kuweka nguo ambavyo vimejaa mavazi mbalimbali vya rangi tofauti ikiwa nipamoja na mashati, blauzi, suruali na nguo nyinginezo. Wateja wanatembea wakitafuta nguo katikati ya racks hizo. Upande wa nyuma kuna sehemu ya malipo au kaunta.

Duka la nguo au soko la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye hangers au raki ndefu. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Lebo ya bei yenye namba mia moja hamsini.

Nguo za ndani za wanawake hasa sindiria na chupi zilizopangwa kwenye rafu za duka. Sindiria hizi zina rangi na mitindo tofauti zikiwemo rangi ya maroon ,nyeupe na nyepesi. Chupi pia zina mitindo na rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwenye rafu pia na hangers .

Duka la nguo au idhara ya nguo ndani ya duka kubwa, ilio na raki nyingi za chuma zilizo jaswa nguo mbali mbali ikiwemo suruali la bluu na mashati au t shirt mbali mbali zilizokunjwa. Kuna ishara nyekundu inaosomeka maximum price ili kuonyesha pei ya juu saidi ya bidhaa au manguo.

Duka au soko la viatu, likiwa na aina nyingi ya viatu vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Rangi mbalimbali za viatu zinaonekana na kuna taa inayong'aa.

Duka la mavasi au nguo za kisasa katika dirisha la mbele la duka kuna manequin nne zilizovalishwa nguo. Ndani wa duka kuna nguo nyingi zimepangwa vizuri kando kando ya ukuta pia kuna matangazo wa punguzo la pei ya thirty percent yaliowekwa sehemu mbali mbali ya duka.

Viti vya watoto kukalia wakiwa katika sehemu tofauti tofauti kama vile chumban au kweye gari. vibando vya karatasi vinavyoonyesha bei ya bidhaa, unga ya kupikia ugali vilivyopangwa katika sehemu yao maalum.

Duka la nguo au chumba la kuonyesha bidhaa za kampuni ya Vivo. Kuna safu za nguo zilizo pangwa vizuri zingine kwenye reli au rack na zingine zikiwa zimekunjwa na kuwekwa vizuri kwenye rafu.

Duka la nguo yenye mitindo ya kisasa. Tisheti moja nyeusi ina picha kubwa ya mwanamchezo au mtu mashuhuri inaonekana iking'aa.

Duka la nguo ambapo kuna rafu za nguo zilizopangwa kwa ustaadi. Nguo mbalimbali ikiwemo shati, suruali na nguo za rangi za kuvutia na mfuumo tofauti zimetandikwa kwenye hanger . Nguo moja iliyokatikati ina muundo wa maua na rangi ya jano.

Duka la kuuzia nguo. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwa utaratibu, zikiwemo shati, suruali na jaketi. Nguo zinaonekana kuwa za rangi nyeusi.

Duka la kiujumla la kuuza nguo, viatu na kofia. Kwenye rafu kuna viatu vyeusi vimepangwa kwa utaratibu huku maaniko zikiwa zimevalishwa nguo nyeupe.

Ghala au duka kubwa la nguo lenye safu ndefu za nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri. Rafu zingine zimejazwa nguo zilizoning'inia zenye rangi tofauti tofauti.

Safu ndefu za koti za kiume au suti zilizoingiana kwenye rafu au vitundiko ndani ya duka la nguo au chumba cha kuuzia. Kuna aina mbalimbali za koti zenye rangi tofauti kama vile kahawia, kijivu, bluu na nyekundu iliyokoza. Zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi rasmi.

Duka la nguo lenye nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye nondo zikiwemo tishati za wanaume kama ilivyoandikwa kwenye kibango chenye maandishi men t-shirt . Juu ya nguo hizo , kuna rafu iliyojaa viatu vya aina mbalimbali.

Duka la nguo lenye nembo iliyoandikwa LcWakik. Ndani ya duka, kuna nguo za aina mbali mbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na stand . Mabango mawili makubwa ya matangazo ya mauzo yamewekwa mbele ya duka. Bango Moja likionyesha great November deals .

Duka la nguo, ambamo mna rafu na vitundiko vilivyojaa aina mbalimbali za nguo. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa nguo, zilizokunjwa na kupangwa vizuri, zikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi na ya kijani.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria, yote yakiwa yamepakiwa vizuri kwenye ghorofa ya mbili za trela ya lori hio, magari ni ya rangi tafauti tafauti ikiwemo mbili za rangi nyeupe na moja ilio na rangi jeusi.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa juu yake. Lori lenyewe ni la rangi ya machungwa na magari yaliyopakiwa ni ya rangi tofauti ikiwemo gari la kijani kibichi na magari mengine meupe.

Gari aina ya Toyota Mark - X yenye rangi ya fedha likiwa limepakiwa nje, huku, nambari ya usajili ni KBV 844E . Mandhari ya nyuma ina jengo jepesi, labda ofisi au duka.

Magari manne yameegeshwa katika uwanja wa wazi huku yana rangi tofauti tofauti. Mwanaume anapita mbele yake akiwa amevalia shati nyeupe iliyo na madoadoa meusi na trosa nyeusi. Nyuma ya gari, kuna miti yenye mizani tofauti tofauti huku zote zikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Uwanja uliojaa magari aina mbalimbali aina ya SUV, huku mingi yao yakiwa na ya nyekundu na nyeupe. Nyuma kuna jengo lililotengenezwa na rangi ya bluu na miti mbali mbali iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Gari ya rangi ya buluu, iliyobebwa juu ya gari la kubeba magari au tow truck yenye rangi nyeupe. Huku nyuma yao, kuna milima na miti ya aina tofauti tofauti ya rangi ya kijani kibichi.

Gari la kibinafsi aina la toyota mark x iliyo na madirisha meusi. Imepakiwa mbele ya jumba lililo na madirisha mengi yenye rangi nyeupe. Huku kuna mtu amekaa mbele yake ambaye amevalia sharti nyeusi. Kuna gari nyingine ndogo iliyo na rangi nyeusi pia.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi kilicho na miili kataa ya basi yanayotengenezwa huku yakiwa yamepangwa katika mistari. Baadhi ni ya rangi ya njano na mingine ni meupe.

Gari nyeupe aina ya SUV ambayo ni ya aina ya subaru forester imeegeshwa nje labda kwenye kura au maegesho ya uwanja wa magari. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma yake yakiashiria kuwa ni eneo lenye magari mengi.

Watu watatu ndani ya eneo la kuuza magari au showroom ya magari huku mwanamue mmoja amevalia suti iliyo na rangi ya buluu akiwa ameshikilia karatasi au folda labda ikielezea maktaba au maelezo ya magari. Wanandoa hawa wameshikana huku wakisikilizakwa makini kuashiria kwamba ni wateja wanaotafuta gari.

Trela ndefu ya buluu inayotumika kubeba magari ina maghorofa mawili huku nyuma yake kuna chumba kubwa yenye rangi ya buluu na nyeupe yenye madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa mbao.

Lori kubwa la kusafirisha magari imebeba magari kadhaa. Lori hili lina ghorofa mbili, ghorofa ya chini ambayo haina gari na ghorofa ya juu ina gari miwili meupe na miwili mieusi, huku kando yake kumesimama wanaume wawili, mmoja ambaye amevalia shati nyeupe, mwingine amevalia shati nyeusi.

Uwanja wa nyasi, uliojaa magari ya aina kadhaa, moja yao ikiwa ni aina ya Subaru Forestor, huku mbele yake kuna watu kadhaa wamekusanyika wakiwa katika gumzo. Kando ya gari hizi kuna miti aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi.

Gari ndogo la kibinafsi lenye rangi ya fedha, ambalo limeegeshwa kwenye eneo lenye lami iliyoundwa kwa matofali au cabro . Nyuma ya gari, kuna vituo vya kujaza mafuta au petrol station .

Eneo la wazi labda uwanja au sehemu ya maegesho ya gari yasiyo na lami lenye magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa. Magari haya ni ya aina mbalimbali ikiwemo magari meupe na meusi. Kuna miti mirefu na vichaka nyuma ya magari haya.

Gari dogo la abiria aina ya Van nyeupe. Ina madirisha meusi linalotumika katika usafiri wa abiria au mizigo, nyuma yake muna mjengo ilioandikwa kwa maandishi Hillcord kwenye ukuta wake. Anga lina mawingu meupe yalio tawanyika.

Gari ndogo la abiria aina ya veni lililopakwa rangi nyeupe na Lina madirisha meusi likiwa limeparkiwa . Nyuma yake jengo lilioandikwa Hillcourt kwenye ukuta.

Gari nyeupe, ambayo imewasha taa, huku kwenye kioo chake cha mbele ina maandishi. Pembeni mna miti aina tofauti tofauti na nyuma ya miti hiyo kuna ghorofa kubwa.

Trela ndefu yenye rangi ya bluu iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari. Trela hii ina ghorofa mbili au zaidi zinazoweza kuinuliwa au kurekebishwa kuruhusu kubeba magari mengi kwa wakati mmoja huku imeegeshwa kwa jumba kubwa lililojengwa kwa mabati ya bluu na rangi nyeupe.

Gari aina ya pick up au toyota Hilux ikiwa imeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi ya kijivu buluu na lina paa la kubebea mizigo. Nyuma yake kuna miti na mimea mingi. Pia kuna mwnamume ambaye amevalia shati inayong'aa.

Gari la kibinafsi aina la SUV lenye rangi ya bluu iliyokolea na sehemu nyeupe ya chini ikiwa na paa la kubebea mizigo au roofrack .Nambari ya usajili ikiwa ni KAC 11 AA.

Magari matano ya kibinafsi huku matatu yakiwa ni ya rangi nyeusi, pembeni mna mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe anazungumza na simu huku amezingirwa na miti ya aina tofauti tofauti mirefu.

Gari nyeupe, nambari ya usajili KDR, iliyoegeshwa chini ya jengo kubwa kando ya sanduku la Cocacola lililo chini ya mlika mwizi iliyokuwa imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Soko lenye vibanda vingi vyenye mabango ya rangi tofauti tofauti. Watu wengi wanaendelea na shughuli zao za sokoni huku kukiwa na bidhaa tofauti kama vile magunia na malori baadhi yao yakiwa na rangi nyeupe. Kwa upande wa kulia, kuna muundo wa paa lenye umbo wa mviringo.

Kundi la watu wakichagua nguo kutoka kwenye mrundo mkubwa ya nguo kutoka soko la mtumba. Watu kadhaa wameinama wakitazama nguo huku wengine wakiwa wamebeba rundo la nguo mikononi mwao. Mwanamke mmoja ambaye amevalia kofia nyekundu.

Soko la wazi au vibanda la matunda na mboga. Kuna watu walioko sokoni wakichagua au kununua matunda mbalimbali kama vile ndizi, machungwa, maembe na matunda yaliyo na rangi tofauti. Matunda haya yamepangwa vizuri kwenye meza baadhi ya ndizi zikiwa zimening'inizwa juu.

Duka au meza ya bidhaa za sanaa na vinyago vya kiafrika vilivyochongwa kwa kutumia mbao. Kuna sanamu ndogo za watu na wanyama kama vile twiga, pundamilia na tembo, mashua ndogo iliyoandikwa MV malindi.

Soko la viatu ambapo viatu vingi vimepangwa chini au kwenye meza kwa ajili ya kuuzwa. Kuna aina nyingi na rangi mbalimbali za viatu vikiwemo vya wanawake, wanaume na watoto vikiwa vimepangwa kwa wingi. Viatu vimepangwa chini au kwenye sehemu tambarare labda kama inavyofanyika katika masoko ya wazi au maduka madogo ya viatu.

Duka la viatu lililo na rafu nyingi zilizochapishwa kwenye kando ya ukuta zikiwa zimepangwa viatu mbalimbali kama vile viatu vya kawaida, viatu vya michezo na viatu vya mitindo mingine. Ukuta una rangi ya zambarau na kuna bango lenye maneno ya chapa au jina la duka.

Soko la wazi la watu kuuza na kununua bidhaa mbalimbali za chakula hasa mboga na matunda. Watu wameweka bidhaa zao kwa vipimo kwenye maeneo tofauti baadhi wakitema na wengine wakiwa wameketi wakifanikisha biashara zao.

Soko kubwa la kuuza vitunguu. Kuna magunia mengi ya vitunguu yaliyopangwa sehemu mbalimbali ndani ya jengo hili lenye dari. Watu wengi wapo sokoni wakifanya shughuli za biashara na kusafirisha vitunguu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ikiwa na wachuuzi wa kuuza bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Kuna rundo la vitunguu jekundu chini na bidhaa nyingine ya kijani kibichi kama matango au bamia upande wa kushoto.

Soko la wazi au eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Kuna meza mbili au vibanda viwili vilivyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga za majani. Upande wa kulia kuna mkusanyiko wa watu wakinunua au kuuza bidhaa na meza iliyojaa nyanya na mboga nyingine.

Mkusanyiko wa bidhaa za ufundi au sanaa zinazofanana na zile zinazouzwa kama zawadi au kumbukumbu kwa wataali kama vile punda milia, twiga na ndege waliochongwa kwa kutumia mbao.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga za majani kama vile nyanya. Zimepangwa kwenye meza au vibanda. Watu wamekusanyika katika eneo hili wakiangalia bidhaa kama yule mjamaa aliyekuwa amevalia shati nyekundu.

Soko la wazi, au eneo la biashara. Kuna nguo nyingi zilizoning'inia zenye rangi nyingi, labda za tamaduni au za kiafrika. Meza au vibanda vilivyopangwa na bidhaa mbalimbali ndogo, ambazo zinaweza kuwa mapambo.

Rundo kubwa la viatu za magurudumu zilizopangwa au kuwekwa pamoja kwa makusudi ya kuuzwa au kuhifadhiwa dukani. Viatu hivi ni vya rangi mbalimbali na viatu vingine vinaonekana kuwa vimetumika.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kwa uangalifu kwenye viwango kwenye kibanda. Kwa upande wa kushoto kuna rundo la viazi. Katikati kuna rundo kubwa la vitunguu jekundu na upande wa kulia kuna rundo la nyanya zenye rangi ya machungwa na zingine zenye rangi nyekundu.

Meza iliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitambaa au nguo zilizokunjwa zenye rangi na michoro tofauti. Kuna watu wawili wamekaa nyuma ya meza. Mmoja upande wa kushoto amevaa fulana ya bluu yenye alama ya Superman huku ameketi. Mwingine upande wa kulia amevaa fulana nyeupe na anashika au kupanga bidhaa.

Soko la wazi au barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na wachuuzi wengi ambao wamepanga bidhaa zao kando ya njia. Nyuma kuna mijengo mirefu ambayo inaonekana. Barabara hii ina unyevu au matope kidogo kutokana na mvua.

soko la wazi lenye vibanda zilivyo jazwa na matunda na mboga kama vile maembe, ndizi na mapaipai, mwanaume amevalia kofia na sweta nyeusi iliyo na mistari nyeupe.

Ghala, au duka la wazi la kuuzia nguo. Kuna rafu kadhaa zilizo na nguo zilizokunjwa na kupangwa kwa ustadi, huku lingine lina nguo zilizoning'nizwa. Kuna manequinn moja, iliyovalishwa nguo yenye madoadoa, yenye rangi ya kijani kibichi iliyochanganyika.

Jumba kubwa la kisasa na la ghorofa likiwa limejengwa katikati ya eneo kubwa la nyasi safi ziliopunguzwa. Jumba hili lina rangi ya mchanga na sehemu zake zinaonekana kuwa na paa za rangi nyekundu.

Sehemu ya ndani ya nyumba au jikoni iliyo na meza ambayo ina sehemu nyeupe upande wa juu huku, nyuma ya meza hiyo kuna makabati mengine meupe na vifaa vya jikono mlango wazi unaelekeza katika chumba kingine.

Jengo refu la kisasa ilio na bustani iliopandwa vizuri mbele yake. Jengo hili lina gorofa nyingi ikiwa na madirisha na balcony . Rangi ya jengo ni la bluu iliokolea au kijivu. Bustani hii ni nzuri iliotunzwa na enye nyasi iliopunguzwa vichaka na miti midogo.

Eneo la wazi lenye nyasi iliyokauka ya rangi ya njano au kahawia, likiwa mbele ya nyumba kubwa kadhaa za kisasa zilizo na mabati ya rangi tofauti. Nyumba hizo zimewekwa nyuma ya ukuta uliojengwa na kuzunguka eneo nzima. Angani kuna mawingu mepesi yaliyofunika sehemu kubwa.

Jengo refu la ghorofa, liliyojengwa katika ardhi yenye ujenzi au limefunuliwa. Magongo au vifaa vya ujenzi, chini ya picha, karibu na jengo. Anga ni la bluu na mawingu mengi machache.

Nyumba kubwa ya ghorofa yenye muundo wa kisasa .Nyumba hii imejengwa kwa mawe na ina bati lililopakwa rangi ya manjano na nyekundu. mbele ya nyumba kuna eneo wazi lenye lami au changarawe. Upande wa kushoto kuna lango kubwa jeusi la chuma lililofunguliwa.

Jengo la gorofa lenye vyumba vya kuishi ama apartment zinazo julikana kama vile M4 apartment. Jengo hili lina madirisha yenye kioo na milango na balkoni zilizotengenezwa kwa vyuma. Kwenye gorofa ya chini kuna mabango kama vile house to let .

Jengo refu la ghorofa likiwa na madirisha mengi ya bluu yanayo akisi anga. Upnade wa kushoto kuna anga iliyo nyeupe na ingine ya bluu labda ikiakisiwa kwenye madirisha au ikionekana moja kwa moja.

Jengo la kisasa, la makaazi, aina ya ghorofa, yenye gorofa mbili. Nyumba ina usanifu wa kisasa na madirisha makubwa na aina ya balcony yenye vizuizi vya chuma, vilivyo na rangi nyeusi. Rangi za nje, ni nyeupe na kijivu na baadhi ya sehemu za kahawia, zikichanganyikiwa vizuri.

Bango la tangazo lililobandikwa kwenye nguzo kando ya barabara ikotangaza mali isiyohamishika .Bango hili lina jina la jengo au mradi unaoitwa highway heights apartments na lina picha ya jengo refu la kisasa.

Jengo refu la gorofa au bela kubwa liko na sehemu ya kijivu au rangi ya saruji na sehemu nyingine zimepangwa rangi nyekundu ikiwemo safu zilizosimama wima zikipanda juu. Kwenye upande wa kulia wa jengo, kuna madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa chuma.

Jengo la ghorofa lenye urefu wa wastani likiwa na madirisha mengi na muundo wa kisasa. Jengo hili limesimama juu ya ardhi iliyojengwa na kuna ukuta mrefu au uzio unaozunguka sehemu ya chini ya jengo hili kwa ujumla.

Nyumba ya kisasa yenye bustani ndogo iliyotunzwa vizuri. Nyumba hii ni ya ghorofa moja au zaidi ikiwa na kuta zilizotengenezwa kwa mawe na paa la rangi nyeupe. Kando kuna bustani ndogo iliyopunguzwa vizuri yenye maua ya zambarau. Nyuma ya nyumba hii kuna jengo la ghorofa lililo na tanki ya maji yenye rangi nyeusi.

Jengo kadhaa ya ghorofa, baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa au yakiwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Majengo haya yanafanana kwa mitindo yakiwa na madirisha mengi na muundo wa kisasa.

Jengo la gorofa lenye maduka au biashara mbalimbali chini vimetengenezwa kwa kutq za mawe, na madirisha yaliyopakwa rangi ya zambarau au pinki hafifu. Kwenye gorofa juu kuna bango mawili makubwa yaliyoashiria To let apartments and shops

Bango, lililoegezwa katika mti wa nguvu za umeme kando yake lina bango lingine lenye rangi nyeusi iliyoning'inizwa kwa vyuma. Kando yao kuna miti ya aina tofautitofauti.

Jengo la ghorofa linaloonekana kuwa jipya au labda linajengwa haswaa kwenye sehemu za juu. jengo lina rangi ya kijivu na yeupe na lina balconies kwenye kila ghorofa na matanki meusi upande wa juu.

Jumba la kibinafsi ambalo limejengwa kando ya miti aina tofauti tofauti. Miti hii ni ya kijani kibichi ambayo inatumika kuleta mandhari ya kuvutia na pia kuleta kivuli wakati kuna jua au joto.

Ndani ya duka kubwa, kwenye eneo la kulipia au kaunta. Kuna kaunta mbili zilizoandikwa counter one na counter two juu. Watu kadhaa wamejipanga kwenye laini wakisubiri kulipia bidhaa zao.

Duka kubwa la ujumla lenye rafu mingi zilizopangiwa vyombo ya plastiki vyenye chakula mbalimbali kama vile karanga, matunda yaliyokaushwa au vitu vingine vya vitafunio. Chini ya rafu kuna misanduku myeusi yenye bidhaa zingine zilizopakiwa na lebo yenye neno, Pulses.

Duka kubwa la bidhaa za vyakula huku upande wa mbele kuna vibanda vilivyojaa matunda na mboga za aina mbalimbali kama vile ndizi, machungwa na maembe. Kwa upande wa nyuma, kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeusi na trouser nyeusi anatembea.

Duka kubwa la ujumla au supermarket lililo na meza ndefu na vibanda vulivyowekwa katikati ya duka vikiwa vimejazwa bidhaa mbalimbali kama vile mikate. Dari ni ndefu na lina miundo ya chuma na taa nyingi zilizosambazwa na kuning'inia upande wa juu.

Duka la jumla au supermarket ilio na dari ndefu enye muundo wa chuma na taa nyingi kimefungwa kwenye dari huku zinaning'nia, kuna friji kubwa ilio na bidhaa ndani zilizopangwa kwa ustaraabu. Bendera nyekundu limening'nia kutoka dari, imeaandikwa whole sale items .

Duka kubwa au gala ambapo kuna idadi kubwa ya chupa za vinywaji zikiwa zimepangwa vizuri. Bango la juu linaonyesha bei mbili, 395 na chini yake 249. Bango la pili linaonyesha 579 na chini yake 349.

Safu ya mashine za kufua zilizopangwa kwenye rafu katika kubwa au chombo cha maonyesho. Mashine hizi zina rangi tofauti baadhi zikiwa nyeusi na zingine za kijivu na zina chapa mbalimbali ikiwemo moja iliyoandikwa, stormwash.

Duka kubwa la vyakula lenye rafu na vibanda vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali, vikiwemo machungwa, viazi na mboga za kijani. Bango refu lililoandikwa kwa herufi kubwa jina neno fruits and vegetables .

Duka kubwa la rejareja au supermarket lenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na friji za maonyesho upande wa kulia. Kuna friji ya kioo iliyojaa jibini na bidhaa zingine za maziwa.

Duka kubwa la rejareja au supermarket .Kuna sehemu ya matunda na mboga iliyo katikati na bidhaa nyingine nyingi zikiwa kwenye rafu na meza za maonyesho. Juu kuna ishara nyekundu iliyoandikwa best deals.

Duka kubwa la rejareja au supermarket likiwa na stendi kubwa ya mauzo iliyojaa karatasi za choo au toilet paper . Kwenye rafu ya nyuma kuna bidhaa mbalimbali za dukani zilizopangwa vizuri ikiwemo vyakula na vitu vingine vya nyumbani.

Duka la ujumla au supermarket lililo na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiashira uteuzi mpana wa vitu vinavyouzwa. Kuna vibandaviwili vyekundu mbele ambavyo vimeandikwa neno promotion . Pia kuna njia katikati ya rafu zinazoonekana kuwa pana, vipozi au friji upande wa kulia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko la kisasa, labda duka la chakula au ya rejareja. Rafu ndefu na sehemu za kuonyesha bidhaa zikiwa na nembo kama meat upande wa kulia kuashiria idara ya nyama. Kuna mwanga wakutosha kutoka taa za dari na muundo wa dari wa kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka la Carrefour . Kuna kaunta za kulipia zaidi kwenye upande wa kushoto zikiwa na namba za kaunta. Rafu ndefu zilizojaa bidhaa zikwa zimepangwa vizuri katika upande wa kulia wa duka.

Rafu ndefu, zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto, kuna bango refu lenye neno clean shelf lililochapishwa wima, lenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu.

Duka kubwa la rejareja au supermarket lililo na sehemu tofauti za bidhaa. Upande wa kushoto, kuna sehemu ya bakery yenye rafu za mikate na bidhaa za kuoka. Upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa za dairy kama vile maziwa iliyohifadhiwa kwenye friji.

Duka kubwa au duka la ujumla likiwa limejaa wateja na bidhaa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali na sehemu maalum za kuweka bidhaa. Wateja wantembea wakinunua bidhaa huku baadhi yao wakiwa na mkokoteni ya ununuzi. Juu ya rafu kuna ishara za bei. Mojawapo ikiwa mia mbili na kumi na tisa.

Duka kubwa la rejareja au supermarket yenye rafu ndefu zilizojaa paketi za nepi za aina mbalimbali na chapa tofauti za watoto. Rafu hizi zimetengenezwa kwa chuma na zimepakwa rangi nyeusi.

Duka kubwa la rejareja labda duka la biashara au Supermarket .Kuna friji ndefu ya kuonyesha bidhaa zikiwa zimejaa. Bidhaa mbalimbali kama vile nyama, maziwa au vyakula vilivyopikwa. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ndani ya friji.

Duka kubwa la rejareja au supermarket . Mwanamke mmoja anasukuma toroli la ununuzi huku amevalia shati ya rangi ya bluu na michoro nyeupe isiyokolea na suruali nyeusi.